Mwanamke wa kimaasai amevalia mavazi ya kitamaduni na shanga nyingi. Anapokea sindano kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya. Anaonekana akihuzunika na kufunga macho yake. Hii inaonyesha umuhimu wa chanjo kwa jamii zote, hata zile za kitamaduni.

Daktari wa kike amevalia koti jeupe akimpiga sindano mwanamke mwengine. Ni muhimu kupata huduma za afya hasa chanjo kwa jamii. Ni mfano wa jinsi wataalamu wa afya wanavyofanya kazi ya kuwahudumia watu

Maji machafu yamefurika karibu na makaazi duni ya kuhatarisha afya ya wakaazi, hali hii inaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa hatari yabayosambazwa na maji kama vile kipindupindu na homa ya matumbo.

Janga la moto huleta athari sana kwa afya ya jamii. Moshi unayotoka kwenye moto huo unaonekana kusababisha matatizo ya kupumua hasa kwa watoto na wazee pia hasara ya makazi inasababisha misongo ya mawazo na magonjwa yanayotokana na mazingira mabaya ya kulala, hivyo moto ni hatari kubwa kwa afya ya kimwili na kiakili ya watu.

Daktari amevaa koti na barakoa. Anampa mtoto chanjo kwenye mkono. Mtoto huyo amekaa kwenye kiti, akiwa amevalia nguo ya kaki na barakoa, huku akiangalia mkono wake. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi, wakisubiri huduma.

Kundi la watu, wamesimama nyuma ya meza yenye bidhaa za usafi. Watu hao wameshika mabango yenye ujumbe unaohusiana na afya na usafi hasaa kwa wanawake. Inaonekana kama wanafanya kampeni, ya kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi.

Wafanyikazi kadhaa wa afya, wakiwa wamevalia sare zao na kofia, wamesimama wakiwa wamebeba vifaa. Wamekusanyika katika eneo wazi, huku nyuma yao, kukiwa na jengo. Inaonekana kama wako tayari kutoa huduma za afya kwa jamii.

Wanawake wawili wamesimama karibu na tanki la maji. Mwanamke mmoja amevalia shati jeupe anashikilia chombo cha maji cha manjano huku mwingine akimsaidia kumimina maji kutoka kwa mgomba. Mazingira hayo yanaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa maji safi na salama katika jamii.

Mtu ameshika chupa mbili za dawa za afya, chupa hizo zina majina na maelekezo tofauti, inaonekana kama mtu huyu anatafuta ushauri au ananunua dawa. Hii inaonyesha umuhimu wa matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu.

Chupa kidogo cha dawa kinashikiliwa mkononi kikionyesha utayarishaji wa huduma za afya. Sindano imeingizwa ndani ya chupa hiyo tayari kwa matumizi ya kimatibabu. Hili ni taswira ya chanjo au dawa inayotayarishwa. Ni sehemu muhimu ya utoaji huduma za afya.

Mtaalamu aliyevaa suti ya kinga anachunguza ng'ombe ikionyesha afya ya mifugo. Ana barakoa na glavu, akifanya kazi ya utafiti au matibabu. Hii ni sehemu ya afya ya wanyama, muhimu kwa kilimo. Inaonyesha jinsi wataalamu wanavyolinda mifugo dhidi ya magonjwa.

Barabara imejaa maji mengi ya mafuriko na magari yametumbukia ndani. Watu wanatembea kwa shida ndani ya maji hayo machafu. Hali hii ni hatari kubwa kwa afya ya jamii kwani maji ya mafuriko hueneza magonjwa hatari na huhatarisha maisha ya watu.

Muhudumu wa afya aliyevaa barakoa anamchunguza mtoto mchanga huku mama yake akimshikilia. Hii inaonyesha huduma za afya ya mama na mtoto, muhimu kwa ustawi na afya na jamii.

Watu wengi wamekusanyika nje baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa wakiinua mikono yao juu. Wengine wameketi kwenye viti vya plastiki, wakishiriki mkutano. Hii inaweza kuwakilisha uhamasishaji wa afya ya umma au mkutano wa kijamii. Inaonyesha mkusanyiko ya watu.

Maji ya mafuriko yamejaa kwenye eneo la makaazi yakifunika nyumba za watu. Hali hii ni hatari kubwa kwa afya ya jamii kwani maji machafu hueneza magonjwa hatari kama kipindupindu. Inaonyesha changamoto kubwa za kiafya zinazokabili jamii zinazoishi katika mazingira kama haya.

Muuguzi amevaa sare za bluu, akichunguza mtoto mchanga, ikionyesha huduma za afya. Ana kifaa cha kusikiliza moyo shingoni, zana muhimu ya matibabu. Mtoto amelala kwenye kitanda maalum cha watoto hospitalini. Hii inaonyesha utunzaji wa watoto wachanga kwenye kituo cha afya.

Watu kadhaa wanafanya usafi wa mazingira wakikusanya takataka nyingi zilizokuwa zimetapakaa. Kazi hii ni muhimu sana kwa afya ya kila mmoja wetu, inasaidia kuzuia magonjwa na kufanya mazingira yawe safi na salama kwa kuishi.

Mlinzi amesimama karibu na kituo cha kunawa mikono, akizingatia afya ya umma. Amevalia barakoa na sare yake akionyesha utiifu wa kanuni. Kituo kina ndoo ya maji na sabuni muhimu kwa usafi. Hii inaonyesha umuhimu wa kunawa mikono, kuzuia magonjwa.

Daktari wa macho amekaa na mgonjwa wake akitumia mashine maalum kuchunguza afya ya macho. Mgonjwa amekaa kwa utulivu akitazama kwenye kifaa hicho huku daktari akifanya uchunguzi. Hali hii inaonyesha umuhimu wa huduma za afya hasa uchunguzi wa macho katika kuhakikisha ustawi wa binadamu.

Mwanamke anaosha mikono kwenye tenki la maji, akionyesha umuhimu wa afya na usafi. Mtoto mdogo amesema makaribu akishuhudia zoezi hilo la usafi. Kitendo hiki ni muhimu kuzuia kuenea kwa magonjwa, hii ni hatua muhimu ya kudumisha afya ya jamii.

Mwanamke amevaa barakoa akipokea chanjo mkononi, ikionyesha huduma ya afya. Muuguzi anatoa sindano kwa umakini mkubwa. Wote wawili wako katika eneo la chanjo, wakizingatia usalama wa kiafya. Hali hii inaonyesha juhudi za kuzuia magonjwa katika jamii.

Muuguzi anampa chanjo mtoto huku mama yake akiwa amemshikilia. Mama anatabasamu usoni akionyesha furaha ya uzazi. Tukio hili linafanyika hospitalini ikidhibitisha huduma za matibabu. Hii inaonyesha umuhimu wa utunzaji wa mama na watoto katika afya.

Wataalamu wa afya wakiwa kazini wamevaa vifaa za kujikinga. Wanaonyesha kujitolea kwao kutunza wagonjwa na kulinda afya ya jamii. Kazi yao ni muhimu sana hasa wakati wa magonjwa au majanga. Wanahakikisha kwamba watu wanapata huduma za afya.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa, mmoja akiwa akiwa na tai wakijadili maswala ya afya. Daktari anatoa maelezo ya kitaalamu ya kimatibabu. Nyuma yao kuna vifurushi vinaweza kuwa vya Kiafya . Hii inaonyesha mafunzo au majadiliano muhimu katika sekta ya afya.

Kundi kubwa la nzige linapaa angani likiharibu mimea na kusababisha uhaba wa chakula. Zinafukuzwa na mtu. Hii huathiri vibaya afya ya jamii na inahitaji kudhibitiwa.

Waokoaji wametafuta manusura kati ya vifusi ikionyesha dharura ya afya. Wamevalia vifaa vya kujikinga wakifanya kazi hatari. Hii ni jitihada ya kuokoa maisha na kutoa huduma ya kwanza. Mazingira haya yanahitaji tahadhari kubwa ya kiafya.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na anaelekeza kidole kwenye dawa zilizopangwa kwenye rafu. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa na kuimarisha afya. Hali hii inaonyesha jinsi wataalamu wanavyotoa huduma muhimu za afya kwa jamii, ikiwemo ushauri na matibabu sahihi.

Jumba kubwa lina vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa kwa safu. Kila kitanda kina kiti karibu yake kuonyesha utayari wa kupokea wagonjwa. Hali hii inaonyesha maandalizi ya kutoa huduma za afya kwa jamii kama vile hospitali ya muda ili kuhakikisha afya ya umma inalindwa.

Watu kadhaa wanashiriki usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya ya jamii . Wanakusanya takataka zilizotapakaa chini . Jambo linaloimarisha afya ya umma . Shughuli hii inazuia magonjwa yanayosababishwa na uchafu . Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mazingira katika afya.

Mazingira haya yenye vitanda vingi yanaonyesha utayari wa kutoa huduma za afya kwa wingi, ya kisisitiza umuhimu wa majibu ya haraka, kwa mahitaji ya matibabu na afya ya jamii.

Watu wawili wanatoa maji kutoka kwenye eneo lenye mafuriko wakionyesha changamoto za afya. Hii inaonyesha jinsi jamii inavyokabiliana na athari za maji machafu. Ni hatari kwa afya na inahitaji msaada wa haraka.

Mwanamke amebeba chombo kikubwa cha maji mgongoni akitembea katika eneo kavu. Hali hii inaonyesha changamoto za kiafya zinazokabili jamii hasa upatikanaji wa maji safi. Kubeba mizigo mizito huathiri afya ya kimwili na ukosefu wa maji salama husababisha magonjwa.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa barakoa na glavu akionyesha usalama. Mgonjwa amelala chini kwenye kiti maalum cha meno. Eneo linaloonekana kubwa kliniki cha meno yenye vifaa mbalimbali.

Mtoto mdogo, analia wakati akipokea chanjo, ikionyesha huduma za afya. Mikono miwili yenye glavu nyeupe inamshika ikimsaidia kupokea matibabu. Hii ni sehemu ya kampeni za chanjo, muhimu kwa afya ya umma. Licha ya maumivu, chanjo inalinda dhidi ya magonjwa.

Hospitali ya county ya Ahero imefurika maji, ikionyesha changamoto ya afya. Maji yame simama mbele ya jengo kuu la hospitali. Hali hii inaweza kuathiri huduma za matibabu zinazo tolewa. Hii inaonyesha athari ya mafuriko kwenye miundombinu ya afya.

Mfanyikazi wa afya anampa chanjo mwanamke. Wote wawili wamevaa barakoa wakizingatia kanuni za usalama ki afya. Mwanamke amekaa kwenye kiti akipokea sindano, utaratibu wa kawaida hosipitalini. Meza iliyo karibu inavifaa vya matibabu kuashiria kituo cha afya.